Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu huku baadhi ya hao wakiwa wamekaa na meza ikiwa na kifaa cha kieletroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika mabenchi ama viti, huku mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi pamoja na kijani, uliochapishwa maneno maalumu; ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Moja kati ya mwanamama wa jamii ya kiMaasai aliyevalia mavazi maalumu yenye kuonyesha tamaduni zao aliyopo mbele ya ubao uliochapishwa maneno elekezi, ikiashiriakuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba au darasa, waliokaa katika viti kama mfano wa madawati, huku meza zao zikiwa na mkusanyiko wa karatasi, jalada au kitabu pekee; inahisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu lenye meza iliyohifadhi mfano wa bango, jarada ama karatasi lililochapishwa maneno elekezi, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo ama kundi la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majalada, vitabu, makarabrasha ama madaftari; ikiashiria kuwa ni chumba ama eneo la darasa, linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa joho pamoja na kofia huku mmoja kati yao akiwa ameshika mfano wa cheti kuonyesha kua amehitimu, ikiakisi kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Mtu aliyesimama katika eneo la chumba mfano wa darasa huku mkononi mwake akishika kifaaa cha kieleketroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiakisi kuwa ni eneo ama chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa chupa za maji pamoja na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti, akiwa amekaa katika benchi ama dawati lenye meza yenye vitabu ama daftari. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, huku yakichapishwa maneno yenye ujumbe maalumu. Na mmoja kati yao akisimama mbele ya ubao kuwahutubia. Ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa makaratasi pamoja vifaa vya kielekroniki mfano wa kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama ofisi itumikayo kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba waliokaa katika viti kwa mpangilio maalumu, huku mmoja kati yao aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe akisimama na kutoa maelekezo; ikiakisi kuwa ni mkufunzi anayetumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama ofisi, lenye kabati zilizohifadhi rafu zenye vitabu vya aina tofauti, ikiwa mmoja kati yao akiwa na kitabu; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama maktaba itumikayo kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, ofisi ama darasa, waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mpangilio maalumu walioketi katika viti au mfano wa madawati huku kila mmoja akiwa na mfano wa makaratasi, mtihani ama vitabu ikiakisi kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa chumba, darasa ama maktaba, yenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vitabu vilivyopangwa katika mpangilio maalumu. Ikiakisi kuwa ni eneo la maktaba ama chumba cha darasa kinachotumia kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye kuta zilizochapishwa maneno yenye kutoa ujumbe maalum pamoja na mtu aliyesimama mbele ya ubao, ikiashiria kuwa ni eneo ama chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na elimu ya watu wazima.

Watu wawili wenye makamo ama umri mfano wa vijana waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku baadhi wakiwa wameshika vifaa vya kieletroniki aina kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi. Ikiashiria kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa karatasi, vitabu au mfano wa majarada na mmoja aliyesimama mbele yao kuwahutubia ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa waliokaa katika viti katika mpangilio maalumu huku meza ikiwa na majalada makaratasi ama mfano wa madaftari ikiashiria ni chumba maalumu cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti ama madawati, wakiwa wamekaa huku kwenye meza zao kukiwa na mfano wa madaftari ikihakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya kutoa elimu ya watu wazima pamoja na elimu ya habari.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na mkusanyiko wa majalada au machapisho, na mmoja kati yao akishika karatasi kubwa lenye mwandiko wa maneno maalumu, ikionyesha kua ni eneo linaotumika kwa ajilli ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliopo katika chumba mfano wa darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta. Ikiashiria kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo ama kundi la watu waliopo katika eneo kubwa la chumba mfano wa darasa waliokaa katika viti ama mfano wa madawati huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, majalada ama vitabu ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo maalumu mfano wa chumba, darasa ama ofisi, huku wawili wakikabidhiana moja kati ya karatasi, jalada ama mfano wa cheti; ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu mfano wa rika la vijana pamoja na watu wazima, waliopo katika eneo mfano wa darasa ama chumba. Waliokaa katika viti wakitazama mbele, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa lilotumika kama darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Mkusanyiko ama jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba waliokaa katika viti katika mtindo wa duara walioshika mfano wa karatasi ama majalada ikiakisi kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa wanafunzi waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa vitabu ana majarada na mmoja kati yao akisimama mbele kuwahutubia ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba, ofisi ama darasa; lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mpangilio kwenye madawati, huku mmoja kati yao akiwa amesimama ikiwa ni mfano wa mkufunzi; ikiakisi kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na vitabu au mfano wa majarada ikiashiria kua ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mchanganyiko wa watu, pakiwa na meza iliyohifadhi mfano wa vyupa vilivyokuwa na kimiminika, pamoja na mfano wa: majarada, makaratasi ama vitabu, pamoja na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato; ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti. Huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia. Ikiakisi kuwa ni chumba ama darasa linalotumika kwa ajili ya elimu habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku nyuma yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi uliochapishwa maneno ikiakisi kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, ofisi ama darasa huku wakiwa wameshika vitabu. Na nyuma yao kukiwa na mfano wa kabati zenye rafu zilizohifadhi vitabu ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama maktaba, litumikalo kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo mfano wa chumba, darasa ama ofisi, chenye meza zenye mfano wa machapisho, majalada ama makaratasi; ikiakisi kuwa ni chumba maalumu mfano wa ofisi ama darasa, kilichotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Binti aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba cha ofisi ama maktaba, yenye rafu zilizohifadhi vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama maktaba itumikayo na watoa habari ama watu wazima.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zao zikiwa na mkusanyiko wa vitabu karatasi au mfano wa majalada ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Kundi la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama ofisi, waliosimama pembezoni mwa ukuta wenye mfano wa jalada ama chapisho lililochorwa picha mfano wa sanaa, ikiashiria kuwa ni eneo ama chumba cha darasa kilichotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo lilizungukwa na waliokaa katika viti kwa mpango maalumu huku baadhi ya watu wakiwa wamesimama ikiashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya mafunzo ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na chupa za maji majalada au machapisho, ikiashiria kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika mpangilio maalum, huku wakiwa wameshika mfano wa madaftari, vitabu ama majalada ikionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufundishia elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa mfano wa majalada, vitabu au makaratasi ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zenye vifaa vya kielekroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mfano wa chumba ama ofisi lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mpangilio maalum huku meza zao zikiwa na makaratasi pamoja na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato ikihakikisha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Mabinti wawili waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba au maktaba yenye makabati yenye rafu zilizohifadhi vitabu, katika mpangilio, wakiwa wamekaa katika viti, huku meza zikiwa na vitabu, majarada pamoja na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, ama darasa waliokaa katika viti, huku meza ziikiwa na mkusanyiko wa makaratasi, madaftari ama majadala, ikiakisia kuwa ni chumba cha darasa kiinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa ama ofisi itumikayo kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku baadhi wakiwa wameshika mfano vitabu ama madaftari ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba cha maktaba au darasa, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa madaftari na vitabu au majarida; ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mpangilio maalumu katika viti, huku madawati yakiwa na mfano wa makaratasi, madaftari, ama vitabu; vikionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku baadhi ya watu hao wakiwa katika eneo la chini wakifanya mfano wa kazi ya sanaa, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliokaa katika mtindo maalumu wa duara, waliokaa katika viti kuizunguka meza iliyohifadhi vifaa kama makaratasi au majalada ama vitabu, vikiakisi kama ni eneo ama chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa wamama waliokaa katika viti ama mfano wa madawati huku meza zikiwa na vitabu ama madaftari ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu watatu waliokaa katika viti huku meza ikizungukwa ikiwa na chupa za maji, vitabu au mfano wa majarada ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya waridi aliyevalia miwani aliyopo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mashine ya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu na habari kwa watu wazima.

Watu waliojipanga katika mstari, waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, walioshika mfano wa vyeti ama majarada, ikiakisi kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndai mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mtindo maalum huku baadhi wakiwa wamekaa katika viti huku meza ikiwa na mkusanyiko wa majarada, karatasi pamoja na vitabu, ikiakisi kuwa ni chumba cha ofisi ama darasa linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mfumo wa kuzunguka wakiwa wamekaa katika viti na baadhi yao wakiwa wameshika mfano wa vitabu, majarada pamoja na makaratasi ikiakisi kuwa ni chumba maalumu ama ofisi itumikayo kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Mtu wa makamo aliyopo katika eneo la nje lililozungukwa na chombo cha moto aina ya pikipiki aliyekaa katika kiti ama dawati ikiwa meza ina kifaa ama kitabu mfano wa jalada ama daftari ikiakisii kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalum mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa majarada, karatasi, ama madaftari, na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika madawati huku meza zao zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama makaratasi. Na mmoja kati yao akisadikika kua ni mwalimu akiwafundisha ama kutoa ishara ya mafunzo ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo yasiyo rasmi na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la wazi, huku wakiwa wamevalia mavazi maalumu aina ya joho na mmoja akimkabidhi mwenzake mfano wa hundi ama cheti. Ikionesha kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo, ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Mama wa makamo aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa aliyekaa katika kiti huku meza ikiwa na mfano wa vitabu pamoja na madaftari, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo mfano wa chumba cha darasa ama holi lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mpangilio maalum, huku mmoja kati yao ikisadikika kuwa ni mkufunzi akisimama ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti kwa mpangilio maalumu huku meza zikiwa na mfano wa majarada, kitabu ama daftari ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya habari, na kwa watu wazima.

Watu watatu mfano wa rika la vijana waliopo katika eneo la nje waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na vifaa pamoja na majarada au mfano wa madaftari ikiakisi kuwa ni eneo mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mpangilio maalumu huku baadhi wakiwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wa wazima ama elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku meza zao zikiwa na mfano wa vitabu, karatasi ama majalada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya habari na watu wazima.

Jopo ama mkusanyiko wa watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chuma ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa mfano wa vikombe, makaratasi pamoja na mjarada. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Mwanamke mmoja mwenye asili ya kimasai akiwa amesimama ndani ya chumba mfano wa darasa ikiwa na ubao wenye rangi nyeusi uliochapishwa maneno mfano wa ba, sa, da, pamoja na za, ikiakisis kua ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje waliokaa katika viti katika mpangilio maalumu huku baadhi wakiwa wameshika mfano wa vitabu, majadala ama makaratasi ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na elimu ya watu wazima.

Mtu aliyekaa katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa chenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vitabu vilivyopangwa katika mpangilio maalumu, huku meza ikiwa na kitabu ama jalada ikikisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo ama chumba cha ndani mfano wa darasa, waliokaa katika viti huku kila mmoja akiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo ama mkusanyiko wa watu waliopo katika eneo maalumu mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti katika mpangilio maalumu huku mmoja kati yao akisimama na kuwahutubia ikiakisi kuwa ni eneo la chumba ama darasa linalotumika kwa ajili ya kufundisha elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti pamoja na meza ama madawati yenye mkusanyiko wa majarada, vitabu au mfano wake, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje huku wakiwa wamevalia mavazi aina ya joho pamoja na kofia, huku mmoja akimkabidhi mwenzake mfano wa hundi ama cheti ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwaajili ya kutoa elimu isio rasmi ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, madaftari ama majarada ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Mmoja kati ya mama wa makamo aliyembeba mtoto kwa kutumia kanga aliyepo katika eneo lenye mfano wa bango ama ubao lililochapishwa maneno elekezi yasomekayo "shirikishe wanajamii wengi zaidi ya vijiji vinavyokizunguka chuo" ikiakisi kuwa ni eneo mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo maalum ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba, ofisi ama darasa, pakiwa na watu wawili huku mmoja aliyevaa mavazi nadhifu ya rangi nyeusi; akimkabidhi mfano wa cheti ama hundi kijana aliyevaa shati lenye mistarimistari; ikiakisi kuwa ni eneo maalumu lililotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama holi, waliokaa katika viti huku meza baadhi zikiwa na mfano wa karatasi ama mchapisho, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, darasa, ama ofisi, huku wengi wao wakiwa wamekaa katika viti na meza zikiwa na vitabu, majarada au mfano wa madaftari; ikiakisi kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalum mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti wakiizunguka meza iliyohifadhi mfano wa vitabu ama jalada, vikiakisi kua ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku nyuma yao kukiwa na meza yenye kifaa cha kielektroniki mfano wa simu pamoja na kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha ofisi ama darasa litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la nje lililozungukwa na jopo la watu waliokaa chini pakiwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi fupi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiakisi kuwa ni eneo ama uwanja linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu na habari ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba; lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku wengi wao wakiwa wamewabeba watoto na mmoja kati yao akisimama mbele kuwahutubia; ikiakisi kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku nyuma yao kukiwa na ubao uliochapishwa maneno elekezi ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza ama madawati yakiwa na vitabu, madaftari ama majarada ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo ama mkusanyiko wa watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa lenye mkusanyiko wa meza yenye mfano wa makaratasi au majalada yaliyochapishwa maneno yenye kutoa habari maalumu yakionyesha kuwa ni eneo la chumba ama darasa linalotumika kwa ajili ya habari na elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti wakiwa wanaandika katika meza zao huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta ikiakisi kwani chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Yupo na watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba darasa. ama offisi, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na vifaa vya kielektoniki. mfano kompyuta mpakatoi ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa ama offisi inayotumia kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima. .

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti kwenye mpangilio maalumu huku mmoja kati yao akisimama akiwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba mfano wa darasa ama ofisi itumikayo kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa waliokaa katika viti kwa mpangilio maalumu pamoja na meza iliyohifadhi mfano wa majalada au makaratasi ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya mafunzo ya watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la nje mfano wa banda ama karakana lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya mbao ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari ya watu wazima.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu wachache wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama ikiakisi kuwa ni chumba mfano wa ofisi ama darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalum lililo mfano wa chumba kikubwa kama kumbi ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti. Huku mmoja aliyesimama mbele yao akiwahotubia kwa kutumia kifaa aina ya projekta. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza ama dawati likiwa na vifaa vya kielektroniki likijumuisha kompyuta pamoja na simu ya mkononi, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Mtu alievalia fulana yenye rangi nyeupe aliepo katika eneo mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti vya mpangilio maalum, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti vyenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na bluu, huku mmoja akiwa ameshika mfano wa karatasi kubwa ama jarada ikionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufundisha elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika mabenchi ama viti huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, madaftari ama majalada. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Watu wawili waliosimama katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, nyasi fupi pamoja na vichaka vilivyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiakisi kuwa ni eneo mfano wa ofisi ama nje ya darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na madaftari au mfano wa majalada; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti katika mpangilio maalumu, huku kila mmoja akiwa na mfano wa machapisho, vitabu ama majalada, ikiakisi kuwa ni chumba maalumu kitumikacho katika kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje waliokaa katika viti huku meza ya duara ikiwa na mfano wa vitabu, madaftari, karatasi ama majarada, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje waliokaa katika viti huku wakiwa wamevalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwafundisha ama kutoa mafunzo, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi pamoja na watu wazima.

Moja ya mtu wa makamo aliyepo katika chumba cha ndani mfano wa darasa, aliyeshika vifaa mfano wa kamba iliyotengenezwa kwa katani, katika chumba chenye ubao ulichochapishwa maneno; ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti ama mabenchi huku meza zao zikiwa na mfano wa vitabu, majalada ama makaratasi, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa madawati au mfano wa viti, lenye meza zilizohifadhi vifaa ya kielektroniki aina ya kompyuta ikiakisi kuwa ni chumba ama eneo la ofisi linalotumika kwaajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, pamoja na mfano wa vitabu, karatasi, ama majalada, ikiakisi kuwa ni chumba ama ofisi inayotumika kwaajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama ofisi lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti vyenye rangi ya bluu, huku baadhi wakiwa mamekamata karatasi pamoja na kalamu, ikionyesha kua ni eneo la ndani inalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyorasmi pamoja na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliovalia fulani zenye rangi ya aina moja. Waliokaa katika viti ama madawati huku meza zikiwa na vifaa ama madaftari. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama kanisa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika mabenchi, huku baadhi yao wawili wakiwa mbele yao kuwahutubia; ikiakisi kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza ndefu ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki pamoja na majalada, ikiakisi kua ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Chumba ama eneo la darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano wa simu za mkononi pamoja na kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu na habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti katika mpangilio maalumu wa kuizunguka meza, huku meza hiyo ikiwa na vifaa ama madaftari ama majalada ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopu la watu waliyopo katika eneo maalumu mfano wa chumba madarasa. Walioka chini katika viti, huku meza ya duara ikiwa na vifaa vya elektroniki mfano wa simu za mkononi pamoja na kompyuta mpakato pamoja na makaratasi au majarada, ikiyakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kutowa elimu ya habari na watuwazima.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa watu ama wanafunzi walio katika viti au madawati, wakiwa na meza zao zilizo na majarada au madaftari ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu na habari kwa watu wazima.

Binti aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta, ikiakisi kuwa ni chumba mfano wa ofisi ama darasa, litumikalo kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Mtu aliyevalia mavazi meusi akiwa anamkabidhi kijana mfano wa hundi ama cheti, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu mfano wa chuo kilichotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku mmoja akisimama, huku meza ikiwa na kifaa cha kieletroniki aina ya kompyuta mpakato, ikaikisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, darasa ama ofisi, lililozungukwa na mfumo wa taa zenye kutoa mwanga wenye kuangaza; ikiakisi kuwa ni chumba mfano wa darasa, linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato pamoja na ni eneo la chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya habari na mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, lililozungukwa na vifaa aina ya cherehani pamoja na kitambaa wanachokipima, ikiakisi kuwa ni eneo la chumba ama darasa linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya ufundi ama elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa vitu pamoja na vifaa maalum mfano wa cherehani pamoja na mkusanyiko wa watu waliokaa katika eneo hilo, likiakisi kuwa ni eneo ama chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa pamoja na madaftari ama vitabu; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lililozungukwa na viti huku meza ikiwa na mfano wa madaftari, makaratasi ama majarada. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa ama kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje waliokaa katika jamvi ama mkeka huku baadhi wakiwa na mfano wa makaratasi, vitabu ama madaftari ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu wengi wao wakiwa wamebeba watoto ikiwa wamekaa katika viti wakimsikiliza mmoja kati yao aliesimama kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika madawati huku meza zao zikiwa na vitabu, majarada au mfano wa karatasi ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama ofisi, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki vikijumuisha komputa mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba ama eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu ama kundi la watu waliopo katika eneo maalumu mfano wa chumba, ukumbi ama darasa. Waliokaa katika viti, huku mmoja kati yao akinyoosha mkono ishara ya kwamba anataka kutoa maoni. Ikishiria kuwa ni chumba ama eneo maalumu linalotumika kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wachumba amadarasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meze zao zikiwa na mfano mmojalada makaratasi ama madaftari, ikionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku mbele yao kukiwa na mfano wa ubao, uliochapishwa maneno elekezi ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, darasa ama ofisi waliokaa katika viti huku meza zao zikiwa na mfano wa machapisho, majalada ama makaratasi ikiakisi kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi vifaa mfano wa vitambaa, mikasi pamoja na mabegi ikiakisi kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kutoa elimu kuhusu habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa. Lenye mkusanyiko wa watu watatu waliokaa katika viti. Huku meza ikiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa chumba waliokaa katika mtindo maalumu wa duara waliokaa katika viti huku nyuma yao kukiwa na mfano wa ubao uliochapishwa maneno kwa kutumia rangi nyeupe ikiashiria kuwa ni chumba ama eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majarada, vitabu ama madaftari, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu na habari kwa watu wazima.

Jopo la watu walioko katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku baadhi yao wakisimama mbele kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni eneo la chumba ama darasa linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalumu lililomfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku baadhi wakiwa wameshika karatasi, vitabu ama majalada ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi mfano wa shamba ama kitalu lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku baadhi wakiwa wameshika mfano wa majalada, vitabu ama madaftari ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa makaratasi, majarada ama madaftari ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu maalumu ya habari na watu wazima.

Kundi la watu waliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama ofisi waliyokaa katika viti, huku katika kuta kukiwa na machapisho mfano wa karatasi ama mabango ikiashiria kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha mfano wa darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti au madawati pamoja na meza zao zikiwa na mfano wa madaftari au vitabu ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa hcumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu wawili waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na kitabu kikubwa mfano wa biblia, ikiashiria kuwa ni eneo ama chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya waridi pamoja na miwani aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu walio kaa katika viti huku meza zikiwa na kifaa cha kieletroniki aina ya kompyuta mpakato ikiashilia kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa madaftari au majalada, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Mwanamke wa makamu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, aliyeshika mfano wa karatasi kilichochapishwa maneno yasomekayo cheti cha kuhitimu, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu na habari, kwa watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti katika mpangilio maalumu, ikiwa na mfano wa ubao unaotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama ofisi waliokaa katika viti huku meza zao zikiwa na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa ama ofisi itumikayo kwa ajili ya elimu ya habari na watu wazima.

Watu wawili walioko katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye kuta yenye picha ya ramani ya dunia waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mfano wa majalada ama karatasi, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti uku meza zikiwa na mkusanyiko wa majarada, karatsi au mfano wa vitabu, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lenye mandhari yenye kuvutia wakiwa wamesimama pembezoni mwa meza iliyojaa vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliovalia majoho pamoja na kofia waliopo katika eneo maalumu mfano wa shule ama chuo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika mtindo wa kuzunguka duara. Huku mmoja kati yao akisimama ishara ya kuwa anawapa mafunzo, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya kahawia, huku meza zao zikiwa na vifaa vya kielektroniki, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa linalotumika kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliojipanga katika mstari, huku kila mmoja akiwa ameshika mfano wa hundi ama cheti katika eneo la ndani mfano wa chumba; ikiakisi kuwa na eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliosimama, huku mmoja kati yao akikaa kwenye meza yenye kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kufundishia elimu ya habari na watu wazima.

Kundi la watu waliosimama katika mpangilio maalumu, walioshika mfano wa vyeti ama hundi, waliopo ndani ya chumba mfano wa darasa, likiakisi kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku madawati yakiwa na mfano wa majalada, machapisho ama vitabu ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili kutoa mafunzo ya elimu ya habari na watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba, ofisi ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na mfano wa majarada pamoja na kifaa cha kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku meza zikihifadhi mfano wa majarada, vitabu, makaratasi, ama madaftari, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya habari na watu wazima,